Hili ni gari la kisasa nyeupe, lina magurudumu manne meusi na inaonekana kuwa mahali penye jua kali hivyo kukuwa na kivuli chini yake.

Kampuni kubwa ya Hyundai inaunda magari ya kisasa, ambayo yana magurudumu manne ,yanadumu kwa muda mrefu na yana bei ya juu. Hivyo yanapendwa na watu wengi sana.

Hili ni dua la bidhaa za aina tofauti tofauti na kwenye mlango huu wa rangi ya kijani, kuna ishara ya M-Pesa, kuonyesha kuwa lina huduma za kifedha.

Mikono ya mtu huyu imezishikilia noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya ambazo zimechorwa Mzee Jomo Kenyatta aliyekua rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya, akitaka kuzitumia kununua bidhaa anazozitaka.

Gurudumu la gari hili linalojulikana kama vile, audi ni jeusi ni la bei ghali na huwa linaenda kwa mwendo wa kasi hivyo inaweza kudumu na mbele yake tunaona nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani.

Haya ni mazingira ya biashara sokoni. Wauzaji wameandaa bidhaa zao na wakazipanga taratibu ili wateja wazikague na kuchagua ambazo wangetaka kununua ili wakazitumie.

Tangazo la bima ya pikipiki kwa miezi sita kwa shilingi elfu mbili kumi na tano pamoja na namba ya kuwasiliana na wenyewe, na kuna pikipiki iliyobeba abiria nyuma.

Bidhaa za sokoni za aina mbali mbali kama vile matunda na mboga, zimewekwa hapa ili wateja wazipate kwa pamoja, wanunue na waende wakazipike watengeneze chakula kizuri kwa familia.

Duka hili lenye mlango wa rangi ya kijani, inapeana huduma kwenye watu wenye akaunti za M-Pesa na hapa mbele, kuna mwanaume aliyevaa nguo ya kijani anaingia.

Hapa ni sokoni yenye mazingira ya biashara. Wauzaji wamejaa kule, na kuna mmoja anayeonekana kuzishika nyanya ambazo zimewekwa kwenye vijisanduku vya umbo la miraba.

Mteja mwenye akaunti ya M-Pesa anapewa huduma za fedha kwa kupewa shilingi elfu mbili ambazo amezitoa kwa simu.

Wameshika noti nyingi za shilingi elfu moja za taifa la kenya kwa mikono yake yote miwili. Anaonekana akivihesabu na kuzifunga pamoja ili aweze kuzitumia kwa huduma nyingi za kifedha zinazoendea.

Hili ni tangazo la biashara la bima ya afya kwa familia kupitia kampuni ya CIC Family Medisure , ambayo inashughulikia maradhi yanayotokea kwa familia.

Tangazo la biashara ya kampuni ya bima ya afya kwa jina la Madison. Inasema usingoje mpaka wakati utakuwa umechelewa sana. Chukua hatua ya wakati ujao wa familia yako.

Mkono wa mtu umelazwa juu ya noti na sarafu za pesa za Kenya zilizo kwenye meza. Kuna ya mia mbili, hamsini na zilizopangwa kwa minara.

Mahali hapa pa kuuzia nguo ambapo zimepangwa kutoka juu hadi chini na ingine, ingine ikawekwa kwenye sanamu na zingine ziko kando ili kuweza kuuzwa kwa wateja.

Hapa ni kwenye duka la bidhaa. Mifuko mikubwa ya unga na nafaka imepangwa. Ishara ya mpesa inaonekana humu ikionyesha huduma ya kifedha ambazo zinapatikana hapo.

Magari ya kuuzwa yamepangwa vizuri kwenye trela ili yaweze kusafirishwa moja kwa moja hadi mahali yanapofaa kufikishwa ilikufikia wateja wao.

Gari hili lenye magurudumu manne ni aina ya Honda na lina mataa ya mbele na nyuma na huenda kwa mwendo wa kasi sana hasa wakati ambapo hakuna magari mengi barabarani.

Magari mengi yenye muundo wa kisasa mengine meupe na mengine meusi yameegeshwa kwa ajili ya maonyesho ili wanunuaji wapate fursa ya kuyatazama kabla ya kuyachukua.

Hapa ni sokoni katika mazingira ya biashara, muuzaji huyu amesimama kando ya viatu vilivyoning'inia na vimepangwa vizuri ili wanunuaji waweze kuviangalia kuvikagua na kuchagua wanavyotaka.

Gari hili aina ya Toyota ina magurundumu manne ni jeusi na lina bei la juu sana. Linapendwa na watu wengi kwa vile lina uwezo wa kudumu kwa muda mrefu na pia linaweza kuenda kwa mwendo wa kasi sana.

Duka hili la bidhaa aina tofauti tofauti na ambalo karatasi za kuuzwa zimening'inia, lina huduma za M-Pesa na hapa chini kuna karai mbili za rangi ya kijani kibichi.

Hili ni eneo la sokoni. Kibanda hiki ni ya malenge ambayo yana manufaa mengi kwa binadamu hivyo hununuliwa na watu wengi, na mwenyewe hutengenezwa pesa za kukimu mahitaji yake.

Gari hili nzuri la kisasa limeegezwa katika eneo la maonyesho ili liweze kuwavutia watu wengi na hivyo wateja wengi wanaotaka kununua.

Magari mengi yamepangwa kwa utaratibu yakiwa na rangi kama vile nyekundu samawati nyeupe na nyeusi. Juu kuna watu wengi ambao wanayatazama labda ili wayanunue au kuangalia tu.

Uwanja huu mkubwa una nyasi ya rangi ya kijani ambapo magari yameegezwa. Watu wanaonekana wakitembea katikati. Nyuma kuna hema nyeupe na vilevile miti mirefu imepandwa huko.

Hili ni eneo la sokoni. Kandanda hiki kimejaa malenge. Huwa yana manufaa mingi kwa mwili wa binadamu hivyo hunuliwa sana kwa wanaoyapenda ili yakapikwe.

Ni mazingira ya sokoni na shughuli za biashara zinaendelea. Kuna kibanda cha soko ambacho kinaonekana kuuza viatu kwa idadi kubwa vilivyopangwa vizuri sana.

Magurudumu haya ya gari mapya ni meusi yanajulikana kwa kudumu kwa muda mrefu sana. Hivyo watu wengi huyanunua ili wakaweze kuyatumia kwa muda ambao watataka.

Hili ni gari jeusi lenye magurudumu manne na ni la muundo wa kisasa na linaweza kwenda kwa mwendo wa kasi sana na ni la bei nafuu kwa mwananchi wa kawaida.

Hapa ni sokoni. Kuna bidhaa za aina mbalimbali. Ikiwemo matunda kama vile, machungwa, maparachichi, mananasi, mapaipai, na muuzaji ameketi akingojea wateja.

Duka la biashara lenye rangi ya kijani kibichi. Liko kando ya kigingi cha stima na mahali ambapo kuna majimaji kwenye mchanga ule na mbele ya duka lile, kuna ndoo ya rangi ya kijani.

Haya ni mazingira ya biashara. Duka hili linalouza bidhaa nyingi na milango miwili ya rangi ya kijani na ishara ya mpesa kuonyesha kuwa lina huduma zinazoendelea pale.

Duka la biashara imefunguliwa na kwenye milango ina ishara ya M-Pesa kuonyesha huduma za fedha zinapatikana pale. Hapo nje mna kibanda kinachouza matunda na mboga nyinginezo.

Kibanda hiki cha mbao kina viazi vitamu, malenge na mikungu miwili ya ndizi iliyowekwa ndani ya ndoo, ili iweze kuuzwa, na mwenyewe kupata faida ya kuweza kukimu mahitaji yake ya kibinafsi.

Jengo hili ni la biashara la kubadilisha fedha tofauti tofauti na lina maandishi meupe yanayosoma glory forex bureau

Duka hili la bidhaa lina huduma za M-pesa. Mbele yake kuna mwanamke mwenye buibui anayepita. Pia kuna muuzaji mwenye kibanda hapo mbele, anayeendeleza shughuli zake.

Hiki ni kifanya cha kupima mwendo wa gari, ikiwa na alama kuanzia sufuri hadi mia mbili na sitini. Pembeni, kuna onyesho jekundu, linaloonekana kuashiria taarifa nyingine kama muda, na tahadhari.

Kampuni ya kuuza magari yagawa Auto linalionyesha hili jeusi ambayo ina magurudumu manne mataa ya mbele na ya nyuma huuzwa kwa bei ya juu sana linaweza kudumu kwa muda mrefu hivyo linapendwa.

Duka hili lina bidhaa tofauti na huduma mbalimbali, kwa mfano inauza vinywaji ,viazi na pia kushughlikia wateja kwa M-Pesa .

Jengo hili lina maduka mawili tofauti. Moja kati ya hayo likiwa ni Amani General Shop na hilo jingine likiwa ni Mangu Tomato Dairy Milk Bar.

Hili ni duka la kuuzia bidhaa mbalimbali. Ina milango ya rangi ya kijani na ishara ya M-Pesa kuonyesha ina huduma za kifedha. Nje kuna ndoo.

Muuzaji amepanga viatu aina tofauti tofauti katika kibanda hiki, ili wanunuzi wavione, wavichague na waweze kununua ambavyo vinawafurahisha.

Magurudumu manne meusi yako sakafuni yakiwa yanahudumiwa kwa kuoshwa ili yaweze kuwa safi kwa matumizi.

Kibanda hiki kina aina tofauti tofauti ya mboga na matunda. Kama vile maparachichi, machungwa, matikitimaji, mananasi, na nyanya. Hivyo, biashara hapa inaendelea kunoga kwa vile wanunuzi wanakuja na kupata vitu vyote hapo, kuvichagua, na kuenda navyo kwa ajili ya kuvitumia katika mapishi.

Tangazo la biashara kwa jina Kopo Kopo ambayo mtu anajisajili mwenyewe na kuweka akaunti yake. Kando kuna mwanamke aliyevaa miwani akitazama simu yake kana kwamba anajisajili.

Hili ni soko lenye msongamano mkubwa wa watu. Katika mazingira haya ya kibiashara, wanawake wengi wamekaa chini kwenye sakafu wakiuza mazao yao. Wamepanga mboga za majani na matunda.

Wanabiashara wako sokoni ambapo wametandaza bidhaa mbalimbali vya kuuza kama vile machungwa, parachichi, mananasi na kuna ndoo ya kijani hapo.

Kibanda kidogo cha biashara kimejaa bidhaa mbalimbali kama vile shanga na mikufu zikininginia na zingine kutangaswa mteja anaweza kujijakulia yeye mwenyewe anachotaka kununua.

Hili duka la mayai iliyowekwa kwenye sinia la plastiki huku likiendeleza uuzaji wa ujumla wa bidhaa hii kwa wateja wote.

Gari hili jeupe na bei ya juu lina magurudumu manne na liko ndani ya chumba cha maonyesho ili liweze kuangukia wateja walione na waamue kama watalinunua au hawatalichukua.

Kibanda hiki cha biashara ni cha kuuza mboga na matunda mbalimbali, kwa mfano mandizi, machungwa, maembe, mananasi na vitunguu.

Duka hili ni la huduma za M-Pesa na mbele mna mwanaume aliyetulia na kuketi hapo chini na akajilaza kwenye stuli ili kupumzika baada ya kazi.

Tangazo la biashara ya bima ya afya, ambapo wanasema watakuelekeza hatua kwa hatua na unaweza kuwasiliana nao kwa namba zilizo hapo.

Magari haya manne, mawili meusi, mawili meupe yamepangwa kwenye trailer ili kusafirishwa kwenye wateja au yatakapoweza kuuzwa.

Magari mengi ya kisasa yenye bei ya juu yameegezwa kwenye chumba cha maonyesho, ili wateja wayaone waweze kufanya uamuzi wa kuyanunua au kuchagua wanayotaka.

Duka lenye milango miwili, moja wa kijani na mwingine wa samawati, iliyoandikwa M-Pesa, kuashiria kupeana huduma za kifedha, mtu anaweza aka toa pesa, aka weka pesa kwenye akaunti yake, na vile vile kulipia bidhaa kwenye duka hile kupitia akaunti hiyo.

Duka hili la bidhaa lina mteja mmoja anayehudumiwa. Nje kuna baiskeli, kando kuna pikipiki inayoegeshwa hapo na ina mteja mmoja.

Gari hii nyeupe kutoka kwa kampuni ya suzuki ina magurudumu manne, na inajulikana kwa kudumu kwa muda mrefu na ina bei ghali sana. Kando yake, kuna maua ya rangi ya kijani kibichi.

Huu ni uwanja mpana uliojaa magari mengi yaliyopangwa vizuri. Yana rangi kama vile nyuepe, samawati, nyekundu na nyeusi. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu. Ardhi ina unyevunyevu kutokana na mvua.

Hapa ni katika mazingira ya biashara na uchukuzi wa fedha. Kuna mkusanyiko wa noti za Kenya za thamani ya elfu moja zikiwa zimepangwa kwa umbo la shabaha.

Uwanja huu una nyasi za rangi ya kijani. Magari mengi tofauti yameegeshwa pale. Kwa mbali miti mirefu inaonekana. Watu wanatoka maeneo haya wakihudhuria mkutano.

Wateja wawili, wamesimama mbele ya duka la M-Pesa, kwenye mlango wa kijani, na mmoja amevaa nguo nyekundu na mwingine amevaa nguo ya samawati, na pia lina air tag .

Duka hili la bidhaa tofautitofauti lina rangi ya kijani na ishara ya pesa kuonyesha kuwa ina huduma za kifedha. Kando yake, wazee wawili wamekaoia kiti ili kupumzika wapate kufanya kazi vizuri.

Mkono huu umeshikilia shilingi elfu moja za taifa ya Kenya. Pesa hizi zimekunjwa ili kuweza kupatianwa kwa muuzaji wa bidhaa.

Magari mapya yamepangwa ndani ya chumba cha maonyesho ili kuuzwa. Ni ya aina mbalimbali na eneo hilo lina madirisha makubwa yanayoruhusu mwangaza kuingia ndani.

Gari hiki lubwa lina magurundumu manne, mataa ya mbele na nyuma lina umaarufu kwa bei yake ya juu na kuenda mwendo wa kasi. Chini kuna nyasi ya kijani ambayo inakaa vizuri.

Sokoni na bidhaa za kuuzwa zimewekwa pale kama vile vitunguu, viazi, nyanya na hoho. Huku muuzaji akikatakata lingine kutayarishia mteja.

Tangazo la kampuni ya Madison linaonyesha mtu mwenye jeraha la shingo akivaa kifaa cha matibabu. Ujumbe mkuu unasisitiza umuhimu wa kulinda familia yako kupitia bima ya ajali ya kibinafsi. Inatoa huduma zao kwa kutumia namba rahisi iliyowekwa pale.

Kampuni ya Mercedes Center Limited, imeegeza magari haya ya kisasa hapa, ili yaweze kuwavutia wateja katika maonyesho haya na yakanunuliwa.

Huu ni uwanja mpana uliojaa magari mengi yaliyopangwa vizuri. Yqna rangi kama vile nyeupe, samawati, nyekundu na nyeusi. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu. Ardhi ina unyevuunyevu kutokana na mvua.

Upande wa nyuma kuna magari ya kisiasa yaliyoegeshwa kutoka upande mmoja hadi upande mwingine. Kuna meusi na mengine ambayo ni ya samawati.

Duka hili lina bidhaa za aina tofauti tofauti. Milango miwili ya rangi ya kijani kibichi ina ishara ya M-Pesa, kuonyesha kuwa linapeana hudua la kifedha. Kando yake kuna watu ambao wameketi hapo ili kupumzika.

Hili ni duka la bidhaa mbalimbali, lina rangi mbili, samawati na kijani. Pia ishara ya M-Pesa inaashiria kuwa kuna huduma za kifedha zinazoendelea pale.

Kibanda hiki kina matunda ya aina tofauti tofauti kama vile; machungwa, matikiti maji, maparachichi, nyanya, ndizi na mengineo. Yote yanauzwa kwa bei nafuu. Hivyo biashara inaendelea kunoga.

Hapa ni sokoni katika mazingira ya biashara, wauzaji wamesimama huku wamezipanga mboga zao aina za kabeji kuanzia chini hadi juu na mbele kuna uchafu unaoonekana ukipita kutoka mahali kwingine.

Haya ni mazingira ya biashara. Kibanda hiki kina vitunguu, nyanya na viazi zote zikiwa tayari kuuzwa ili mwenyewe apate pesa za kukimu mahitaji yake na kununua vitu vingine ambavyo angetaka.

Uuzaji wa samaki waliopikwa vizuri unaendelea. Kinajulikana kuwa chakula kizuri sana kwa afya ya binadamu hivyo hununuliwa na watu wengi kwa manufaa yao wenyewe ili waweze kujikinga na maradhi.

Magari mengi ya kisasa yana onekana kupakiwa kwenye trela hii kubwa ili yaweze kusafirishwa moja kwa moja hadi kwa wateja walioyanunua na mengine ili yaweze kufikishwa mahali ambapo yanapaswa kuwa.

Tangazo la biashara ya bima ya maisha kutoka anziano insurance agency. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba za simu zilizo pale ama kwenye mtandao ama walivyoandika pale.

Tangazo la biashara ya kampuni ya bima ya nyumba, inayofahamika kama Anziano Insurance Agency, ambayo inakinga dhidi ya moto, wizi na mambo mengineyo na unaweza kuwasiliana nao katika namba zilizo hapo.

Duka hii inauzabidhaa za kitamaduni na za kiasili kama vile sanamu za wanyama, ngozi ya ng'ombe na picha za watu.

Hizi ni shilingi mia moja cha taifa tukufu la Kenya ambazo zimechorwa picha ya Mzee Jomo Kenyatta aliyekuwa rais wa kwanza wa jamhuri hii.

Magari yako kwenye chumba cha maonyesho, yale mengi yakiwa meusi, moja likiwa la samawati na moja likiwa jeupe, yote yakiwa tayari kuuzwa.

Muhudumu aliyevaa suti nyeusi ,anaweka mafuta kwa gari jeupe la mwenye shati jeupe na miwani ,aliyeshikilia gari.

Mtaa wa biashara, ambao una viti na wanawake wameketi, wakisukwa nywele zao na wahudumu na kwa umbali mwanaume anatokezea akitembea akikuja.

Idadi kubwa ya magari yameezwa hapa pnapoonekama kama ni mahali pa kuuzia ama pa wateja kuja kuyaangalia na kuyakagua kabla hawajayachukua na kuyafanya yawe yao.

Hili ni jengo lenye muundo wa kisasa wa kupendeza. Ina madirisha makubwa ya kioo yanayotoa mwangaza wa asili. Mapaa ya chini yame funguliwa kwa njia maalum. Kuna eneo la kurejesha majari chini ya jengo lililo funikwa